Uwanja mdogo umewashwa nyasi na kupandwa maua. Yaliyopangwa vizuri. Kando kunaonekana madarasa ambayo kuta zake zimepakwa rangi nyeupe na kuchorwa wanyamapori. Nyuma kunaonekana mti ambao una maua, huku mwangaza mtulivu wa jua ukimilika kana kwamba ni asubuhi.

Nguzo ya bendera imezingirwa na maua na imepakwa rangi nyeupe. Nyuma kunaonekana tangi ya maji na mwangaza wa jua tulivu unamulika kana kwamba ni asubuhi.